Watu wawili wamesimama pamoja, mmoja amevaa shati la bluu na nyeupe zenye miraba, mwingine koti la usalama lenye nembo, wote wamevaa barakoa na mmoja anashika karatasi, kuna maandishi ya kiswahili yanayotoa maelekezo ya kuzungumza bila kukatiza wakati wa kurekodi, mazingira yanaashiria kuwa ni shughuli ya rasmi.

Tangazo la matangazo linaonyesha The Judiciary Dialogue Day , lililoandaliwa na idara ya mahakama. Tukio limepangwa kufanyika Ijumaa, Januari 31, 2025, kuanzia saa kumi na moja asubuhi katika vituo vyote vya mahakama nchini. Maudhui kuu ni mchakato wa mahakama, huduma kwa umma na uimarishaji wa mahusiano na wadau.

Watu sita wamevaa sare za kazi, mashati meupe yenye mikono na mikono ya kola nyekundu. Mwanamke mmoja amevaa hijabu nyekundu na anatumia laptop . Wengine amesimama wakizungumza au akifanya kazi kwenye dawati. Juu yao kuna vibao vya kaunta vilivyowekwa nambari kama nane.

Mtu amesimama kwenye jukwaa la heshima kuu, akiwa katikati ya tukio la kisiasa lenye uzito. Wengine wamesimama kwa nidhamu, wakishika bendera, macho yao yakiwa kwa mzungumzaji. Mandhari ni tulivu, lakini hewa imejaa matarajio.

Kituo cha huduma ya serikali, kimejaa watu. Wengine wameketi wakisubiri huduma, wengine wanahudumiwa. Kuna vibao vinavyoelekeza huduma, kama NEMIS, KRA, vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa na vya kufa. Eneo lina viti vya kusubiria, kompyuta za matumizi ya ofisi na mwangaza wa kutosha.

Wachezaji wa soka wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi. Wamesimama kwa pamoja kwenye uwanja wa nyasi wakijadili mpango wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya pinki yenye namba ishirini, mwingine ya njano yenye namba ishirini na tatu. Mazingira yanaonyesha maandalizi kabla ya mechi kuanza.

Kundi la watu wengi wakiwa ndani ya au chini ya paa. Wengi wao wana mikono juu wakiwa wanashangilia. Baadhi wanapiga picha au kurekodi kwa simu. Wamevaa mavazi ya rangi na mitindo mbali mbali.

Mechi ya soka inaendelea uwanjani. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya bluu na nyeupe anapiga mpira, huku mwingine mwenye jezi ya kijani akijaribu kuzuia. Uwanja umejaa mashabiki walioketi kwenye jukwaa wakifuatilia mchezo.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya kaunta ya huduma. Mmoja amevaa suti, anashika daftari na kalamu. Mwingine amevaa jaketi ya kawaida. Kaunta ina kompyuta na mabango ya huduma kama huduma na usajili wa vikundi vya kujisaidia. Nyuma kuna maandishi ya Kiswahili kwenye ukuta mwekundu.

Mtu mmoja amevaa miwani ya jua na shati jekundu lenye rangi ya kijivu pamoja na nembo. Akiwa amesimama kwenye eneo la hadhara lililojaa watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeupe . Nyuma kuna jukwaa au shrini kubwa na mitembo vikiashiria mazingira ya joto.

Mitambo ya kujimba iko katika eneo la uchenzi pamoja na pomba kubwa za zege zilizisampaswa arthini, nyuma Kuna miti machengo machache na mashine inaonekana kuhamisha au kupanga mapomba hayo mazingira ni ya Kasi ya miundo mbinu

Wachezaji wa mpira wa miguu kutoka timu mbili tofauti wako uwanjani wakicheza. Timu moja imevaa sare za kijani na nyingine imevaa sare za manjano zenye michoro ya rangi nyeusi. Mashabiki wamejaa kwenye uwanja na pembeni mwa uwanja kuna mabango ya matangazo, moja ikiwa na maandishi Premier League .

Mchezaji aliyevaa jezi ya bluu yenye namba saba. Anaruka juu huku akishika mpira kwa kikapu juu ya kichwa akionekana kujiandaa kurusha. Nyuma yake kunawachezaji wengine waliovaa jezi nyekundu na watazamaji wanaoshuhudia mchezo. Uwanja unaonekana kuwa wa ndani.

Watu kdhaa wamesimama pamoja huku wengine wakiwa wamevaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya. Baadhi yao wanaonyesha ishara za mikono kama alama ya amani. Mandhari ya nyuma inaonyesha kundi zaidi la watu latika eneo la wazi au la umma.

Watu wanne wamesimama pamoja, watatu wamevaa suti rasmi, wa nne amevaa mavazi ya kitaaluma yenye rangi ya bluu kijani na nyekundu pamoja na shati jeupe lenye miraba. Nyuma kuna bendera kadhaa zinazoashiria mazingira rasmi.

Dawati la taarifa la Huduma Kenya lina maandishi ya kijani information desk na nembo ya Huduma Kenya yenye rangi mbalimbali. Wafanyakazi wawili wako nyuma ya dawati mmoja amesimama na mwingine ameketi. Ukutani kuna saa, kizimamoto na mabango ya matangazo.